Hizi ni matatu ambaye imekaa kwa hali nzuri ama KDR nine six three ambaye ni matatu ambaye imetoka kwa duka letu ambaye inataka ibebe watu, ama iwekwe kwa hali nzuri.

Mkono akiwa ameshika nyingi noti za shilingi za elfu za Kenya, elfu mingi za Kenya ikiwa imefika elfu nne laki kumi ama ikiwa imefika laki ishirini kwa mkono ambaye

Watu wawili wakiwa wamevaa suti, mmoja hapo anaeka gari kwa kina mwingine akiangalia ni kama mmoja ni muuzaji na mwingine ananunua gari ikiwa anapatiana.

Health Insurance afya ya usaidizi ambayo mtu, ama ikiwa inaadhiria ikiwa inamsaidia mtu akiwa na ama akuwe na afya nzuri ikiwa ikitumia na hii insurance ya na anaweza piga na hiyo nambari mbili ikiwa anatumia.

Mtu aliyefunikwa na ngazi la kisalamu akiwa mbele ya duka linalotolewa huduma za Mpesa na Equity Bank ambazo ni huduma maarufu za za kifedha nchini Kenya. Rangi ya kijani na neno za Mpesa zinazoonekana wazi ikionyesha kuwa ni wakala wa fedha.

Hizi ni gari za teknolojia ambaye ndio imetoka kama ni kuna gari zingine kama imechomea kando za kama imetoka kwa chia. Ni gari na kama gari za saaizi ikiwa ina hali nzuri ambaye kwa mdomo iko na nzuri.

Mkono ikiwa imeshika noti mingi ya shilingi elfu elfu ikiwa inaeza fika elfu laki mbili, laki tatu hivi ikiwa ni shilingi ya Kenya ikiwa ni mingi akiwa ameshika hivi.

Anziano Insurance Agency Domestic home insurance , hii ndo mtu wa kupatia ikichomeka nyumba yako ndio wanahuduma ama ikiwa na mili ama ikiwa na kitu chochote huwa wana hapa wanakusaidia.

Soko la nguo zikiwa nguo zimetandazwa kwa hapo zingine zikiwa zinabebwa kwa mgomba zikiwa zimewekwa nguo na suruali hapo juu na kando yake kuna zingine zikiwa zimelazwa karibu na njia.

Gari kubwa, gari kubwa iliyo na mizigo mikubwa na vitunguu vingi ambaye imewekwa kwa gunia nyeusi, gunia nyeusi kuwa vinatoa nje na hivi vyote ni vitunguu.

Meza za bidhaa ikiwa iko na mboga ikiwa kwa meza ikiwa vitunguu nyanya, meza ikiwa barabarani ikiwa na chuma kadhaa za sukumawiki, karoti, kila kitu ziko hapa ikiwa watu wanauza na barabara.

mtu akishika noti ya pesa ya kenya noti hiyo inaonekana kuwa shilingi elfu moja ,mkono miwili inaonkena ikishika noti hiyo juu ya meza ya mbao kuna noti ingine chini na ni shillingi hamsini

Magari zikiwa inakaa kama gari jipya ikiwa moja nyeupe na nyekundu na nyeupe nyeusi ikiwa kando kwa eneo la kununulia gari.

Hii ni gari ya matatu, ambayo imewekwa kando za barabara, ikiwa ni kama ikiwa na hali ya nzuri, ambayo inaweza kuwa ikiwa imeuzwa sahii, ama iko na inatakwa irudishwe kwa bei ya ama inunue.

Kuna gari nyeusi ambaye ni kama gari jipya sana ikiwa, ikiwa kwa eneo ya ku, eneo ya magari, ni ka nii, ina pilka pilka kama ni gari mpya sana, ikiwa ni pesa ghali watu wananunulia hapa ikiwa hivo.

Hapa ni eneo ya kutengenezea gari hapa vile tunaoana ni mahali gari imeandikwa kwa lugha ya china. Ikiwa na ni kuna basi kuna mabasi hapa bado hata haijamaliziwa kufanya ikiwa ata ingine bado haijawekwa.

Ni picha ya mtu mbayo imeandikwa third party only car insurance tax ni mtu akiwa ukilipa pesa kwa insurance ama kujikinga kwa gari yako inayopa ya miezi ama ukilipa pesa utakuwa ukipatiwa hiyo gari.

Injection Forex and Money remunation . Ni mahali pa kukutuma pesa ama kwahali unataka huduma yoyote. Ikiwa unataka kutuma kwa Africa, Asia , kila mahali, unaweza tuma kwa pesa hapa ama upatiane ama .

Makusanyiko mkubwa wa watu katika maeneo lenye shughuli mengine labda soko au tokeo la kijamii, rangi tofauti na miavuli inayoonekana kuashiria hali ya shughuli na mwingiliano wa jamii.

gari mpya mpya ikiwa kwa hali nzuri ikiwa kwa eneo la kuuza nyingine nyeupe nyingine kandokando kuna zingine kali huwa inauzwa kwa hii eneo ikiwa na hali nzuri sana inaendesha mtu akiwa anataka

Sokoni ya kununua ama sokoni kubwa ya kununua vitu zingine, kama unaona hapa, vile tunaona, tunaona mwanamke hapa ananunua chungwa, ndizi sukuma, ndizi, barabara kitu yeyote unaona hapa.

Kuna kitu kwa Kiingereza wameandika Do not let a natural disaster sink your business ambayo inamaanisha isipokuwe ama mafuriko yakuwe biashara yako imepotea chini na hii kitu ambayo anapatia mtu akiwa.

Gari ikiwa inakaa iko kwa hali nzuri ambaye imeandikwa The old car ni gari ambayo unao kuwa ni watu wa biashara ama watu wako na pesa ndio wanaendesha.

Hizi ni vitu vya kutoa ama kubeba na mizigo na ni mtaa ya tamaduni na watu kama vitu mbelembele na kwao wakiwa wanabeba na mzigo wakiwa wanatoa tu shambani.

Meza hapa ikiwa imetengenezwa kwa chuma ikiwa imeekwa inanunuliwa kama kitu ya kuweka vitu ikiwa kama soksi, viatu, hata suruari ya watoto wadogo, koti, ukipata imewekwa hapa unachukua na bei rahisi.

Gari ya matatu, ikiwa mpya, ama ikiwa na hali nzuri ambaye, imetoka sahii ni kama ukijua ni gari nyeupe ambaye tyre ata ikiwa kwa hali nzuri ama.

Pesa ya shilingi ya Kenya ikiwa ni shilingi kumi na shilingi ishirini zikiwa zimetapaka chini ikiwa imeeka kama mtu wa kuuza duka ni kama inaweza fika elfu.

Karatasi ambayo imeandikwa Kenya Revenue Authority, exercise license hii ndio watu wakiwa wanalipa ushuru kwa Kenya ikiwa mtu akiwa anataka kuwa na kitu ama akuwe na ID .

Mahali pa kununulia gari ama inakuwa gari kwa hali nzuri ikiwa gari kubwa ama gari gari ya bei unaingia hapa ama ununue kwa gari hata unaezachukua kwa pesa.

Duka ya kununua nguo za wanaume ambayo zimepanga vizuri. zingine zilikuwa hapo kando zinaonyesha ama wanaonyesha vile wao wanapita njiani na zingine zilikuwa zimefika vizuri na aina ya nguo ambayo utakatwa ama unataka kuvaa.

Yustina milk mahali pa ku inauzia maziwa pesa na mpesa ikiwa wako na unapeleka maziwa yako na kulipa na utachukua pesa baadae utachukua pesa na maziwa.

Magari yekundu kama yanaenda speed ya seventy iko ingine kando yake na kuna gari mingi zingine zikiwa zimepakiwa kwa hii hapa, na wengine bado wakiwa wanatembea ni kama kuna baraza ama kuna kitu, kuna sherehe ama watu wamelelewa wakiwa kwa hali nzuri.

Hizi ni kadi ambaye inatumika kama wakati uko hospitalini ama unatumia kama wakati unanunua dawa ama uko na kwa ama uko hotelini ambaye inatumika kama teknolojia unaweka pale na pesa inakatika kwa hiyo kadi kama kadi ya visa.

Gari ya bei kali kali ama ziko kwa hali nzuri kuwa prado na zingine bmw,ikiwa imesimama hapo mbele ikiwa na car logo ama inaeza kuwa mahali lounge ama mahali pakupima gari ama mahali pakununua magari.

Mboga, mboga kama viazi ambaye zimewekwa kwa kando na chupa zingine hata kitunguu na arabaruni ambaye imewekwa kwa chupa zingine, ni pima ni kama ni kilo ama kilo mbili.

Gari tofauti tofauti zikiwa zimepangwa kando ikiwa ni inakaa iko kwa hali nzuri. Kuna gari inakaa gari ya polisi na gari ingine kama matatu ama gari ya Hilux na gari ingine kwa gari kwa serikali ikiwa ni nyeupe hapo kando.

Watu wengine wakiwa Destiny Dairy Milk ATM wengine wakiwa wamevaa nguo rasmi yaani ya kikopo, watu wakifanya kazi zikiwa wanatangi nje ikiwa kwa maziwa, wengine watu wanataka kununua ama kutuma.

Meza wa kununua viatu vingi vya aina mbalimbali sana vikiwa mingi, kuna watu wadogo, kuna wakubwa, kuna katikati, kuna wajana. Ikiwa na zingine ni mpya ikiwa na na logo ya Adidas ikiwa ni inapendezwa.

Eneo kubwa, na inatakiwa ikue hapo kwa mchina, imetengenezwa hapo kuna basi ambaye inatengenezwa sahii, ikiwa ata engine ikiwa ata haijawekwa ata hiyo na bado haijawekwa nayo jina kwa mtu.

Kundii la Mporo ambaye iko kando ya nchi ikiwa watu wananunua na kile kitu tunaona kuna mama ambaye amevaa kwa hijab hata akiwa ananunua mahindi na vitu vingine hapa imepangwa vizuri viazi kila kitu.

Gari la zamani lililosimama kwenye barabara ya mawe, pia kuna mbinu zingine zikiwa ni gari ya mbeleni ikiwa uchunguzi wa ikiwa na taa na mtu mbili ikiwa na mtu na mtu mbili mbele.

Tuna mkono mbili. Mkono wa mwanaume ndani na mwanamke. Mkono wa mkono wa mwanaume ambaye anachukua hiyo kifunguo na kutoa kwa mkono mwingine ikiwa anapatiana ni kama amenunua gari mpya kwa eneo la kununua gari.

Eneo la kununua viatu kwa sokoni la viatu zikiwa zimepangwa kwa laini. zingine ikiwa buti na zingine Airforce ikiwa na ata kuna Jordan four ikiwa imepangwa kwa kando kando ikiwa ni aina nzuri nzuri ya viatu.

Hapa ni duka ya vitu vya kula, duka limewekwa imeandikwa mpesa na hapo mbele ya duka kuna mchele na kuna unga ya chapati na kuna zingine zimewekwa hapa na watu kama soda zikiwa hapa.

Duka ya mzima ikiwa imeandikwa royal fresh ambayo unaweza pata maziwa yoyote ambayo unahitaji kaka mala, mengine kama maziwa ya kujikanda, maziwa ya kawaida, maziwa kila aina iko.

Hii gari nyeusi ambayo ni, imeandikwa Rawa auto ni gari G-Wagon, ni gari ambayo ni pesa kali sana watu saa hii wanapenda kununua, imeandikwa two two . Na hii gari kando yake, kuna gari nyingine. Hivyo ni mahali eneo la kununulia gari.

Gari inaonekana kama gari mpya ama gari ilikuwa hali nzuri. Gari Toyota Hilux ambalo ni maarufu sana nchini Kenya na Afrika Mashariki. Kwenye matumizi ya usafiri wa abiria hasa matatu na pia kwa picha la huduma malum.

Eneo ya kununua ya gari kuna gari kama hii gari ya Ferari kuwa imeekwa kwa chombo kuangaliana ama kwa kutumiana picha au wauzaji naona wakiwa wanakuja na hapa wakiwa wanandikana kwa mtu anataka kununua gari.

eneo upande ya sokoni ambayo ya kununua viatu kama viatu vya Maasai ni kama imekaa imepangwa kwa upande ambayo imewekwa kwa mstari mizuri imepatiana na mtu ambaye ni kama ako

Hapa ni mahali pa gikomba, ikiwa watu wanafika hapa kisha wananunua nguo. Nguo za bei rahisi pia na mpya, nguo nzuri sana ikiwa shati, suruari vitu yote nguo za wanaume na wanawake.

Glovi forex trading ni mahali ambapo watu wakia wanatumia ni muhimu sana, na wakia wanatumia kutoa pesa ama kutoa, ama kubadilisha pesa ikiwa na pesa za kenya ikiwa unabadilisha na dolar una.

Pesa wa mbo na matunda zikuwa zimeandazwa. Kuna nani nazi mbili tatu hapa kwa nje na kuna hapo mbele mayai na kundizi hapo na kuna matunda zingine kama kama eeh watamiki.

Hii ni picha ambayo imepigishwa na Bima Boda. Get your boda boda insurance cover . Hii ambayo inatatia kila boda iwe na insurance ,wakuwe na third party , na ikuwe na, ukipata pesa ndogo, utakuwa na ukilipa 3,000 , utapata na hii pesa ama hii pesa imewekwa kwa watu wengine.

Soko kubwa wa kununua mboga na vitu vingine vya kama ndizi, chungwa, viazi ina watu wote wakiwa wananunua kando za barabara wakiwa wana kila mtu akiwa na kando zake barabara hata vile kuna watu wengine wananunua.

Hapa ni mahali pa kutoa pesa ama imeandikwa kwa Mpesa watu wakiwa wamesimama kama wanatoa ATM kwa pesa ama wana kuwa kwa huduma wana hudumiwa au Mpesa ama wanatoa deni.

Mwanamke akiwa akiwa kwa eneo ya Milk ATM . Akiwa mtu anatuma hapa maziwa ikiwa inampelekea mahali popote ambaye anampelekea maziwa yake ikiwa inatuma kwa kwa hiyo eneo.

Familia yenye furaha ikiwa kifungo kinywa, baba na watoto wawili wakiwa wameketi mezani wakifurahia chakula huko, mama akiwa amesimama kwa furaha nyuma yao pia kuona jumba wa matambazo protect your family today way seriously ambapo ni matangazo la bima la afya kutokana na size group .

hizi ni viatu ambayo vimepangwa kwa laini aina mbalimbali ya viatu vingine nike na kuna addidas , hii viatu imepangwa vizuri kwa barabara na ikuwe kwa line

Safu ya magari ya mchezo yakiwa yameegeshwa katika eneo lenye muonekano wa karakana au ungala. Magari haya yanaonekana kuboreshwa kwa ajili ya utendaji wa juu na mojawapo lipo mambo ya mtupisho. Pia kuna kubwa la ambalo linajulikana kwa matumizi ya kuandilishwa.

Hapa ni eneo ya kununua, ya kununulia gari ama gari zimewekwa, zimewekwa kama ofisi ama baki zikiwekwa, gari hizi inakaa kama gari ya roho safi ama gari mpya, zikiwa zimewekwa kwa kando ama kwa laini.

Viatu zikiwa zimepangwa kwa meza ikiwa zingine ni ya kuvaa ya ikiwa ni ya wachezaji ingine ikiwa ni ya kupiga duki kama Air force na zingine kali kali zikiwa.

Hapa ni sokoni kubwa likiwa na mchwano wa kati, ndani yake watu wanaonyesha ni viazi ndizi mchele viazi wengine wanatoa kwa ndizi maua hata kuna mahindi ikiwa ime.

Hii ni gari ya kubeba mzito mkubwa kama hivi kama gari, gari zingine kama gari mpya, gari ni gari, gari ambayo iko kwa hali mzuri ikiwa ni tatu ama nne ikiwa nabebwa na hii gari, kutoa mahali moja hadi ingine, gari ata imeweka ifanye hivo.

Huku ni kando mahali pa kuuza mila na utamaduni wa kama Maasai hua inawekwa hapo shingo na ingine hapo kufuli, ikiwa watu wanavaa ata kama inashikiwa.

Gari zimepangwa hapa kwa uwanjani zikiwa chini ya nyasi mingi na gari gari black . Ni kama imewekwa hapa kwa parking ama ziko mahali pa kununuliwa gari ama kuuzia.

Hivi ni vile vya matamaduni vya kikuyu ama maasai zikiwa zimekuwa na kuweka shingo na mgongoni, zingine zinawekwa kwa mkono zingine wana.

Mama mama na baba bibi na mtoto wake wakiwa kwa picha inayoonyesha ya Tunga jamii na ya CIC Family Measures . Na hii ni vituo vya afya ambayo inapatia watu kujikinga ama wana ashiriana ama hivyo.

Karatasi hiki imeandikwa PRIVATE CAR INSURANCE inawashiana ni insurance ya mtu pekee ya gari yake itakuwa miezi na atalipa pesa ndogo ikiwa hina shida kwa na nchi hata ikilipa imeekwa atalipa pesa.

Kuna screen ambaye imeandikwa Orientation Commercial Limited . Na imeandikwa na tarehe na saa. Na kuna ni kama mahali inatokea gari ama basi kama imeandikwa kama kitu zingine kwa buy ama sell ambaye watu wananunua kitu. Iko hapa na hapa.

Mavazi zikiwa viazi kwa kando na ikiwa ikiwa kando na friji ambayo imeekwa kwa vitu zingine kama maji ya kukunywa kitu ingine kama iko nje ya duka ambayo.

Gari ikiwa zimeekwa kwa laini ikiwa ni hali nzuri kama BENZ na MERCDEZ ikiwa gari kali kali. Ikiwa imeekwa kando ya barabara ikiwa inaweza kuwa kwenza nunua ama kunasheria pale kuna watu wameeka.

Naona kuna chati ambayo imeandikwa motor insurance lets go ambayo gari inapatiana insurance yake nayo itakuwa si ya shida ama itamsaidia mtu akuwe na.

Mkono ambayo imeshika noti ya shillingi ya kenya ambayo ni shillingi elfu moja akiwa amebeba na mkono wake akiwa anaeza peleka kununua kitu ama ni yake ama ni ya mwingine.

Mtu akiwa ameshika noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ikiwa imeandikwa , shilingi elfu moja na ile ya sahi ikiwa ime.

Shilingi mia mbili ya noti ya Kenya iko ya thamani shilingini 200 na shilingi 60 na kuna lingine ya taa shilingi ilikuwa naka ishirini zikiwa za zamani.

Shilingi mia tano ikiwa ni noti ya Kenya, ikiwa zamani ikiwa na shughuli ya mzee Jomo Kenyatta .Ikiwa imeandikwa imetoka bank ya Kenya.

Gari mingi sana zikiwa zimepangwa, ni kama ni gari ya kununulia, ama gari ambayo imewekwa kwa paki hapa, na kuna zingine inakaa kama mpya na zingine ni kama imechemika na ingine imepakwa rangi ya kuji...

Sokoni ya kuuza mila na utamaduni zingine za kuweka shingo, zingine za kuweka mkono kuna zingine za kuweka mguu hata kuna bagi zakuweka hapo mgongoni kwa kubeba mzigo zingine.

Wanaume wawili na wanamke mmoja wakiwa kwa eneo la kunua gari, ambayo wakiwa wanaonyeshwa kitu kwa simu, ikiwa ni mmoja wao, ama wote watatu wakiwa wanafanya kazi pale ama mmoja ambaye ananunua gari ambaye anaonyeshwa.

Hapa ni mahali palio ama hii yote ni kioo ambaye iko na magari za bei ghali ghali, na watu wa pesa mingi wanaponunua ndio wanaweza nunua pale imeandikwa possessive motors like these ones kuonyesha hii gari iko kwa bei.

Hili ni za kando kando zikiwa zimeiava na imewekwa kwa meza ikiwa inauzwa na yote kuna zingine zimekuwa sawa sana na zingine iko badobado ama ingine.

Kando ya barabara wakiwa watu wameeka viatu vingine vya, kama viatu vya bei rahisi wakiwa ni kando za barabara zikiwa watu wananunua kama viatu vya wasichana na wengine vya kawaida.

Kuna trela ambaye ianitwa car hire trailer ambaye imebeba mzingo kama vile gari mbili ,tatu na nne. Huwa wanabeba kuwa mahali pamoja wanapeleka pahali kwingine kuwa.

Duka kutega, ambaye imewekwa mbele yake ya M-PESA. Na ni duka kubwa na kuna meza hapo mbele na anapo, naikiwa na imejazwa. Kuna hata fridge na Coca-Cola balance , kwa hii kopyuta na watu wana.

Meza ya mboga ambaye zimewekwa kando ikiwa kwa kila kitu ndizi hapo mbele bado haijaiva kuna karoti, kuna maembe, ndizi, viazi zikiwa zimeandaa na watu wanauza na bidhaa hapa kana sokoni.

Matunda zilizowekwa ni kama tunda ya tiki maji, mashua, maembe na ndizi imepelekwa kwa meza ,tiki maji ni tamu na inapendwa na watu wengi.